Wanariadha walio na ulemavu wa kuona wameonyeshwa wakishika bendera na kutabasamu. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu, jumuisha, inayowapa wanafunzi wote wakiwemo wenye ulemavu nafasi sawa ya kushiriki katika shughuli za michezo na masomo. Elimu inapaswa kuwa jumuishi, kukuza vipaji, na kuwatia moyo wanafunzi wa aina yote.

Vifaa vya kuzima moto, vimeekwa katika sehemu fulani. Kubwa yake ni nyeupe, na vimewekwa katika chuma ya rangi ya kijani kibichi. Kuna dirisha ambalo linaonekana,

Mpira ulio juu hewani umegongwa na kijana aliyevalia shati nyekundu, suruali nyeupe, viatu vyeusi na soksi nyeupe. Mpira huu unang'ang'aniwa na vijana waliovalia jezi ya kijani kibichi na suruali nyeusi.

Bango hili lina ujumbe kwa wanafunzi kwamba hawawezi kutokea kwenye mlango huu. Hii inaendeleza masomo na wanafunzi wanapata maarifa na stadi muhimu za maisha, na vifaa kama vile kuona ili kuweza kuendeleza masomo yao.

Vifutio vya ubao vinaonekana na vinaashiria mazingira ya darasani ambapo kujifunza kunafanyika. Hii ni ishara ya elimu ambapo walimu hutumia ubao kufundisha na kufuta ili kutoa nafasi kwa maarafa mapya.

Wachezaji wa mbio ambao ni wanaume wanne, wametabasamu, baada ya mazoezi. Tabasamu lao linaonyesha furaha, mshikamano, na kuridhika na juhudi zao. Mbio ni sehemu ya mchezo inayochangia afya bora, kuimarisha mwili na kukuza nidhamu. Pia, michezo hujenga maadili ya ushirikiano na ushindani.

Waendesha baiskeli wanaweza kuwa njiani kuelekea shule au mahali pa mafunzo hii inaonyesha jinsi elimu inaweza kufikiwa kwa njia rahisi na marafiki wa mazingira. Kutumia baiskeli pia huwasaidia wanafunzi kuwa masomo yao na kubaki na afya njema. Elimu ni msingi wa maisha bora.

Kuna michoro na maandishi mbalimbali ya elimu kwenye ukuta. Hii ni njia ya kufundisha kwa kutumia picha na maandishi, ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi. Michoro kama hii hufanya mazingira ya kujifunza yawe ya kuvutia na pia kurahisisha kuelewa masomo kwa kuona na huwasaidia wanafunzi kukumbuka wanachofunzwa kwa urahisi.

Ukurasa huu wa sabini na tisa unaonyesha picha tofauti tofauti ikiwemo gari ambalo ni lori na limebeba mchanga. Inaonyesha pia gari moshi ikipita kwenye reli na inaonesha pia baiskeli ambayo imebeba mizigo kama ime kanyagwa pedeli.

Mchezaji wa kuruka mbali ameanguka kwenye vumbi baada ya kuruka. Hii ni sehemu ya mchezo ambapo mchezaji hujitahidi kufika umbali mkubwa. Kuanguka kwenye vumbi ni kawaida na kuonyesha juhudi kubwa alizoweka. Ni ishara ya bidii na kujitolea katika michezo.

Ukutani kuna michoro ya kuvutia inayoonyesha miezi ya mwaka kwa mpangilio mzuri. Kila mwezi umechorwa kwa rangi tofauti na umeambatana na picha zinazoakisi hali ya hewa au matukio ya mwezi huo. Michoro hii inatumika kama nyenzo ya kujifunzia hasa kwa wanafunzi ili kujua kalenda.

Dawati na ubao vinaonekana darasani, vikiwa ni vifaa muhimu vya kujifunzia na kufundishia. Ubao hutumiwa na mwalimu kueleza masomo, huku wanafunzi wakikaa kwenye madawati wakifuatilia na kuandika. Hii inaonyesha mazingira ya kujifunza, yanayowezesha elimu bora. Kupitia masomo, wanafunzi hupata maarifa na stadi muhimu.

Darasa limeandikwa na kupakwa rangi kwa maneno kazi ya Nuhu. Likiwa limepambwa kwa michoro ya kuvutisha, eneo elezea hadithi ya Nuhu. Mazingira ya darasa hilo ni safi, tulivu, na yenye miti ya kijani, yakitokea hewa safi na utulivu kwa wanafunzi. Ni mahali bora pa kujifunza, panapochangamsha akili na kukuza maadili kupitia masomo.

Michoro na maandishi ya kielimu kwenye ukuta inaonyesha mada mbalimbali, hii ni njia ya kufundisha kwa kutumia picha na maandishi ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi. Michoro kama hii hufanya mazingira ya kujifunzia yawe ya kuvutia na hurahisisha kuelewa masomo kwa kuona na kuwasaidia wanafunzi kukumbuka wanachojifunza kwa urahisi.

Wanariadha wanashiriki katika mashindano. Hii inaonyesha kuwa elimu sio tu darasani bali pia inajumuisha michezo na mazoezi ya mwili. Michezo hujenga afya, nidhamu, ushirikiano na kuendeleza vipaji vya wanafunzi. Ni sehemu muhimu ya mtaala wa shule inayochangia katika ukuaji wa mwili na akili kwa pamoja.

Mtu mwenye ulemavu anavuka mto kwa kutumia mashua akionyesha ujasiri na bidii. Hili linaonesha kuwa elimu inamhimiza kila mtu. Bila kujali haki yake, kuwa na ujuzi na uwezo wa kujitegemea. Elimu huwapa watu wote fursa sawa za kukuza vipaji vyao na kushiriki kikamilifu katika jamii.

Karatasi ya manila imekunjwa na kuwekwa pamoja. Jambo linaloashiria maandalizi ya kazi ya kielimu kama vile kutengeneza mabango ya kufundisha darasani. Hii inaonyesha jinsi vifaa vya kawaida hutumika katika elimu kusaidia walimu kufikisha ujumbe kwa wanafunzi kwa njia ya ubunifu na inayovutia.

Wakimbiaji wawili ambapo mmoja ni kama ameanguka chini na mwingine ana msaidia katika ile hali ya kuamka. Mmoja amevaa glasi nyekundu, mwingine anamsaidia katika ile hali ya nguvu ili aweze kuamka. Mathara haya ni mathara ya umoja.

Mama mmoja aliyeinua bendera ya Kenya juu anatabasamu sana. Anayemwendesha nyuma ni mwanamume aliyevalia kabuti nyekundu, ambapo pia ametabasamu. Kuna watu wanaomfuata nyuma walio na nguo kama zake.

Katika ukurasa wa mia moja na sabini, tunapata matumizi ya hiki na hivi. Ni kipindi cha kiswahili ambacho ni kipindi cha pili kinachoonyesha lishe bora. Tunapata kuwa amebeba kitabu kimoja katika picha moja na vitabu viwili katika picha ya pili. Kijana amebeba kiatu kimoja katika picha ya kwanza na viatu viwili katika picha ya pili.

Wanafunzi ambao wako katika siku ya michezo wanaonekana wakifurahia ambapo mwingine ameshikwa mkono akijaribu kukimbizwa na mwingine ameketi chini na kuangalia ambaye anakimbia.

Mchezaji ameruka kwa juhudi kubwa kwenye mchezo wa kuruka mbali akitua kwa ustadi kwenye mchanga. Hili ni somo muhimu kwa wanafunzi kuhusu jinsi mazoezi ya mwili yanavyosaidia kukuza afya, nidhamu na kujiamini. Michezo kama hii hufundisha uvumilivu.

Kuna rula na maandishi tofauti katika ubao. Ili kuonyesha mada mbalimbali, kama vile Kiingereza. Michoro kama hii hufanya mazingira ya kujifunza yawe ya kuvutia na hurahisisha kuelewa masomo kwa kuona na kuwasaidia wanafunzi kukumbuka wanachojifunza kwa urahisi. Ni chombo bora katika elimu.

Meza na viti vya shule vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika darasa vikiwa na mazingira ya kujifunza. Vifaa hivi ni muhimu kwa kutoa nafasi kwa wanafunzi kujifunza kwa umakini na kwa ustadi. Inasisitiza umuhimu wa mazingira bora ya elimu.

Darasa zenye michoro ya wanyama kwenye ukuta, kama simba, tembo na twiga. Michoro hii inatumika kama mbinu ya kilimo, kusaidia wanafunzi haswa shule za msinngi kujifunza kwa nji ya kuona na kuelewa mazingira yao ni njia ya kuvutia na kuhamashisha ubunifu haswa kwa watoto wadogo.

Wanawake wawili na wanaume wawili wanakimbia. Mwanamke aliye mbele amevaa jezi iliyoandikwa Kenya. Hii inaonyesha kuwa wanawake wa Kenya wanaongoza, si tu michezoni bali pia kielimu. Ni ishara ya usawa wa kijinsia na umuhimu wa elimu kati kuinua nafasi ya wanawake.

Vitabu vya hadithi ambavyo ni vya pepea na kipepeo ambacho ni kitabu cha Ayubu Mashakani. Kitabu cha darasa la tatu ambalo linaonyesha kijana ambaye anafukuzwa nyuma na nyuki.

Makabrasha yamepangwa pamoja kwa mpangilio mzuri, jambo linaloashiria utunzaji mzuri wa kumbukumbu katika taasisi ya elimu. Hii inaonyesha jinsi walimu na wanafunzi wanvyotunza taarifa muhimu kama mitihani, ripoti na nyaraka za masomo. Utunzaji mzuri wa makabrasha huwezesha upatikanaji rahisi wa taarifa.

Maandishi yako ubaoni yakionyesha somo linalofundishwa darasani. Hii ni ishara ya shughuli ya kilimo inayoendelea kati ya wanafunzi. Ubao ni kifaa muhimu katika elimu, kinachotumika kufundisha, kueleza dhana na kusaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi. Kupitia elimu, maarifa husambazwa kwa wazazi na kwa jamii.

Katika darasa kuna michoro na maandishi kwenye ubao, yanayoonyesha mazingira ya kujifunzia. Hii inaonyesha jinsi walimu wanavyotumia vifaa vya kufundisha, ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa masomo vizuri. Ni mfano wa elimu bora ambapo picha na maandishi vinaongeza uelewaji na kuhimiza ushiriki wa wanafunzi darasani.

Kitabu cha darasa la saba kitabu cha somo la teknolojia ya sayansi. Kitabu hiki kinaonyesha mtu akiwa na glavu ya rangi ya samawati na ameshika battery ambayo inatumika katika teknolojia hii.

Watu walio na ulemavu, wamepiga picha pamoja wakiwa wamevaa jezi na mpira mbele yao. Hii inaonyesha umuhimu wa michezo kama sehemu ya elimu isiyo ya darasa. Kupitia michezo wanafunzi hujifunza maadili kama mshikamano, nidhamu, ushirikiano na kujijenga kiafya.

Jumba hili nzuri linaonekana kuwa shule au taasisi ya elimu yenye miundo mbinu bora. Hii inaonyesha jinsi mazingira ya shule, yanavyoweza kuchangia katika elimu bora kwa wanafunzi. Majengo safi salama na ya kisasa, huongeza ari ya kujifunza, na huwasaidia walimu kufundisha kwa ufanisi. Elimu bora, huanza na mazingira bora ya kusoma.

Wakimbiaji wenye ulemavu wa kuona wanashiriki mbio. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu jumuishi, inayowapa watu wenye ulemavu nafasi sawa ya kushiriki kwenye michezo na shughui za maendeleo. Kupitia elimu, jamii hujifunza usawa, ujumuishaji na kudhamini vipaji vya kila mtu, bila kujali hali yake.

Michoro ya elimu imewekwa kwenye ukuta ikionyesha mada mbalimbali, hii ni njia ya kufundisha kwa kutumia njia ya picha na maandishi ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi, michoro kama hii hufanya mazingira ya kujifunzia yawe ya kuvutia na hurahisisha kuelewa masomo kwa kuona, na huwasaidia wanafunzi kukumbuka wanachojifunza kwa urahisi.

Hii ni ratiba ya shule na inaonyesha mpangilio mzuri katika mfumo wa elimu. Ratiba hii huwasaidia wanafunzi na walimu kujua masomo gani yanapaswa kufundishwa au kujifunza kwenye kati maalum. Inasaidia katika kudumisha nidhamu, usimamizi wa muda na kuzingatia masomo kwa mpangilio kupitia ratiba. Kupitia ratiba elimu inatolewa kwa njia iliyo bora na yenye uwiano nzuri.

Jumba lililojengwa vizuri na ambalo mandhari yake ya nje yanapendeza. Lipo na mlango kubwa, ambapo ni sehemu ya kuingililia. Jumba hili lipo na taa nyeupe, ambayo inamulika. Lipo pia na viunzi ambavyo vimewekwa kushikilia, upande wa juu na upande wa chini.

Mwanaspoti asiye Sururu Muhamed amekalia kiti katika hali ya bustaha. Amevalia jezi ya Kenya na ana saa mkononi. Amevalia pia viatu vyeusi ambavyo vinaonekana kuwa vizuri. Amekalia kochi ya rangi nyekundu.

Wachezaji wenye ulemavu wa kimwili wamevalia jezi za Kenya na wanashiriki michezo kwa ustadi na ari kubwa, wanacheza uwanjani kwa mshikamano, wakionyesha kuwa uwezo hauzuilii kuwa na ari ya kucheza.

Hii ni chati inayoonyesha usafi na jinsi ya kuwa safi ,hii ni sehemu ya elimu ya afya shuleni ambapo wanafunzi hufundishwa umuhimu wa usafi kwa afya njema ,kupitia kwa elimu watoto hujifunza tabia bora za kiafya ambazo huwasaidia kuepuka magonjwa.